Hapa ni kwa soko ya mboga. Kuna watu wanauza mboga wengine wananunua. Kuna mama fulani amevaa suruali na jacket, sweater , akona viatu, amesimama hapo kwa barabara. Naona kuna sukuma wiki, kuna nyanya, kuna baseni hapo karibu mwingine ameichukulia kwa mkono.

Hapa ni mahali magari wanauziwa, kuna magari mingi zimepakiwa mahali moja. Karibu yake kuna nyumba nyingi, kuna mlima, kuna lami na kuna watu wanao.

Kuna baiskeli imewekwa hapa. Karibu yake kuna mkebe ya maziwa, kuna pikipiki. Mtu anashuka, mwingine anapanda. Hapo karibu kuna duka imefunguliwa. Kuna mwanaume ananunua kitu, karibu yake kuna duka ingine.

Hapa ni kwa barabara na kuna maduka mahali watu wanafanya biashara. Kuna bodi imeandikwa photocopy , kuna gari, kuna wanaume wawili, mmoja ameketi, mwingine anapita hapa. Milango zimefunguliwa, kuna jerican , mtungi ya gasi.

Gari kubwa ya rangi ya nyekundu inabeba magari mingi juu chini. Inatembea kwa barabara karibu yake kuna mamiti zinamea, nyasi ya.

Hapa ni kwa bara bara kuna gari kubwa imebeba magari zingine za taxi ina kuna watu wanapita hapa kuna ukuta nyumba imejengwa karibu yake kuna watu.

Hapa ni barabara mahali magari zinapita. Kuna gari nyingi za aina tofauti zimepakiwa, zimepangwa kwa laini moja. Nyuma yake kuna watu wamesimama, kuna ukuta, kuna nyumba kubwa.

Kuna mwanaume amekaa hapo mbele ya duka. Amevaa shati ya manjano na suruali. Mbele yake kuna kiti na hapa ni barabara. Kuna mtu mwingine hapo kando yake amekaa kwa dirisha.

Hizi ni pesa maelfu kadhaa imewekwa mahali moja. Kuna mtu amesimama hapo kando amevaa nguo ya nyekundu, kuna meza, kuna kiti hapo karibu.

Wanaume wawili mmoja amevaa shati ya whilte mwingine amevaa suti yake ya blue kuna gari mwingine anaweka mafuta kwa gari kuna gari nyingine hapo ime pakiwa kuna watu wanapita.

hapa ni mahali magari zinauzwa , kuna magari mingi juu na chini ni ploti kubwa karibu yake kuna njia kuna watu wanahudumia wawengine wananunua zingine zimepakiwa karibu na hizo manyumba kuna miti zinamea

Tunaona kuna aina nyingi za magari. Kuna watu wamesimama huku. Wengine wakihutubiwa ama elezewa kitu huku nyuma. Naona kuna amevaa ile kitu inakaa kama traffic light . Hii gari naona ni ile gari ya kibinafsi.

Hapa ni kwa uwanja mahali magari zinapakiwa kuna magari aina tofauti tofauti. Kuna barabara, kuna watu wanapita hapa. Kuna milango, nyumba zimejengwa, kuna wenye wamekaa, kuna dirisha.

Hii karatasi iko na mwandishi imeandikwa Medical Insurance . Iko na mwandiko mwingi kuna watu imechorwa daktari na mgonjwa wanatabasamu mgonjwa ameketi kwa kiti kuna meza.

Hii ni duka mahali watu wananunua ice cream , wanauza maziwa imeandikwa GSP Milk. Kuna mlango, kuna fridge , kuna mtu amesimama, kuna ndoo huko ndani, kuna maziwa.

Mtu ameketi akona pesa kwa mikono yake ya shillingi mbili hamsini kuna computer hapo karibu yake kuna meza , kitabu , kalamu kuna mwingine ameketi hapo.

Kwa barabara kuna pikipiki. Hapo kando yake kuna nyasi inamea. Huko mbali na barabara kuna nyasi ingine. Kuna miti jinamea. Alafu kuna notisi imeandikwa ya insurance .

Kuna simu, iko na mwandiko, kuna pesa ya one thousand shilling mkono mwingine imebeba. Kuna karatasi, kitabu, kalamu, kuna meza, viti ya kukalia.

Mahali watu wanauza ,ananunua boga naona kuna pilipili, kuna nyanya, kuna viazi, dimu kuna doo hapo nyuma, kuna sahani, kuna karoti.

Mwanamke amejifunga leso amekaa hapa amenyoa, kuna kikapu, kuna nguo, kuna viatu, kuna meza, amekalia chair .

Ni duka ya saloni mahali wasichana wanarembeshwa ,kuna viti hapo karibu na mlango uko ndani kuna ndoo nyekundu na ingine ya rangi ya samawati kuna mwanaume amekaa hapo karibu na mlango.

Hapa ni kwa soko mahali watu wanafanya biashara. Kuna viti, kuna watu, kuna nguo, kuna meza, jerry can , kuna beseni, maduka zenye zimefunguliwa, kuna saloni.

Hapa ni kwa uwanja kuna nyasi inamea kuna viti ,kuna magari aina tofauti tofauti imepangwa imepakiwa .Kuna miti zinamea watu wanapita hapa .

Hii ni simu ya mtu ameibeba kwa mkono mbil. Iko na menu imeandikwa send money, withdraw na iko na vitu vingi. Kuna mwenye anatoa pesa mwingine anapewa.

Ni duka mahali watu wanafanya bishara yao. Karibu yake kuna banki kuu. Kuna mwanamke amejisitiri akona bag yake kwa mkono amevaa vizuri amesimama kando ya mlango.

Hapa ni kwa soko mahali watu wanauza bidhaa tofauti tofauti kuna nguo, zingine zimeanikwa zingine ziko chini kuna meza kuna barabara hapo maji imemwagwa kuna chafu.

Kuna vitunguu, kuna meza, kuna ndoo zenye zikona viazi, kuna nyanya, kuna dania, kuna mwanamke ameketi hapa, kuna watu wanapita kwa barabara.

Hapa ni kwa uwanja mahali magari nyingi inaparkiwa , za aina tofauti tofuati, zingine ni lori, zingine ni taxi za colour buluu, kuna watu wanapita hapa wenye wanaishi.

Kuna gari ime parkiwa hapo ni kwa uwanja kuna nyasi inamea kuna miti zingine refu kuna mtu amesimama hapo karibu ni dereva wa kuendesha hio gari kuna watu wanapita .

Hapa ni kwa soko kuna watu wanauza bidhaa za aina tofauti tofauti, wengine wananunua, kuna meza, kuna ndoo, kuna mwavuli, watu wengi wenye wanapita.

Hii ni barabara mahali magari zinapita , kando yake kuna nyumba . Kuna duka imefunguliwa kwa mlango imeandikwa M-pesa .Kuna dirisha , kuna viti , kuna meza , ndoo.

Hapa ni mahali wananunua magari imeandikwa, " Mercedes Center Ltd". Kuna gari ya aina tofauti tofauti, nyingine ni nyeupe, nyeusi. Kuna watu wananunua, kuna wenye wanauza.

Hapa ni soko mahali inauzwa mboga. Kuna ndizi, kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna machungwa, kuna cabbage , kuna mtu anauza.

Kuna ndimu, limau, nyanya, vitunguu, sukari, nyanya. Kuna watu wamesimama, kuna watu wameingia kwa mwavuli.

Hapa ni kwa soko mahali watu wanaleta bidhaa zao wanauza. Kuna wenye wanauza na wenye wananunua, kuna nguo, kuna barabra watu wanapita, kuna majengo, kazi ingine inaendelea, kuna vitanda.

Hii ni kwa soko ya watu wanauza viatu kuna wenye wanauza ,wengine wananua kwenye uchafu. Kuna meza ,kuna wenye wanapita hapo, mwingine amekalia jerican zingine zinanunulia kuna.

Hapa ni kwa duka, mlango imefunguliwa imeandikwa Mpesa, imepakwa rangi ya manjano. Kuna ndoo, kuna mitungi, kuna box , kuna fridge ndani yake, kuna yoghurt , kuna maziwa. Hapo mbele kuna barabara, kuna watu wanapita.

Kuna mkusanyiko wa noti za Kenya. Noti hizi zimejaa juu ya meza. Baadhi yazo zimekunjwakunjwa kuonyesha kuwa zimetumika.

Hapa ni soko ya samaki mahali samaki inauzwa Kuna mtu anauza wengine wananunua Kuna sahani Kuna samaki nyingi imepangwa kwa laini Kuna beseni imeekwa Kwa samaki

Hapa ni hapa ni kwa soko, naona kuna viatu, kuna vitu zinauzwa kuna watu wananunua wengine wanauza, kuna maduka, kuna maji, kuna viti.

Ni soko ya biashara, watu wanauza viatu wengine wakinunua, kuna viatu vingi zimepangwa na zimewekwa mahali moja, Kuna watu wananunua, karibu kuna karibu yake kuna meza.

Hii ni mwandiko ,ikona michoro pia .Kuna mwanamke amevaa miwani anatabasamu ,akona simu kwa kichwa yake , apo imeandikwa buy data , keep connected mmwingine watu wamesimama mwanamme ameandikwa kodris learn how to code ziko na mwandiko

Hapa ni kwa duka mahali bidhaa tofauti zinauzwa. Kuna watu watatu wanawake. Naona kuna maziwa imepangwa, kuna sukari, kuna yoghurt na watu wamesimama.

Hii ni customer care mahali watu wanapeana huduma. Kuna watu kadhaa hapa wanaume watatu na mwanamke mmoja wamekuja kuangililia huduma wamekuja kwa Huduma Center.

Hii ni ghorofa. Hapo chini kuna duka, juu imeandikwa Mount Kenya Milk Depot. Kuna maziwa, kuna mtu ananunua, anauza, kuna gari, hapo kuna barabara, karibu yake kuna mlango.

Hapa ni kwa soko mahali watu wanauza nguo, kuna nguo ya aina tofauti tofauti, kuna zenye zimepangwa, zingine zimeanikwa, kuna mtu anauza, kuna mwenye anashona, kuna wenye wananunua.

Hapa ni kwa uwanja mahali nyasi inamea, kuna miti nyingi, kuna magari ya aina tofauti, kuna lori, taxi , matatu imepakiwa hapo karibu.

Mwanaume amesimama kando ya nyumba amevaa suti la samawati, anacheka, nyuma yake kuna nyumba kubwa ya kasri imechengwa.

Hapa ni nyumba kubwa mahali magari zinauzwa kuna gari nyingi za aina tofauti naona kuna lori kuna taxi , kuna watu wanauza kuna wengine wananunua kuna meza.

Hizi ni magunia zenye zikona nguo na bidhaa tofauti tofauti imefungwa fungwa .Kuna watu wanauza wengine wananunua , kuna mashine ya hapa kuna matress kuna mlango dirisha .

ni soko la kuuza mboga wamam weng wamekusanya hapa wakiuza vitu zao bodhaa wakihudumi wateja zao , kuna cbbage nyingi imeekwa kwa gunia kwenye barabara na kuna wateja wananunua

Kuna nyanya, pawpaw , ndimu, watu wameketi, kuna viti, ndoo beseni, wanawake wamesimama huko nyuma, kuna watermelon .

Kuna barabara, hapo kuna pikipiki imesimama kando, kuna mitungi ya maji, ya kubwa na ndogo, kuna mama amesimama kando. Milango zimeandikwa M-PESA , kuna kijana amesimama hapa, kuna meza, kuna kiti.

Hapa ni kwa duka mahali chakula inauzwa. Kuna Dola unga ya Dola, kuna ya Flo, kuna maziwa, kuna soda, kuna friji.

Hapa ni kwa soko mahali watu wanauza viatu. Kuna viatu vingi vya aina nyingi. Kuna, naona kuna boot , kuna gunia, kuna karatasi, kuna watu, mwingine ananu..

Magari mengi imekusanywa mahali moja imepakiwa kuna zingine za nyeupe, zingine za nyeusi, zingine ni nyekundu imepakiwa mahali fulani

Mwaume amesimama hapa amevaa vizuri suti ya rangi ya blue na ako na shati ya white ndani mbele yake kuna magari kuna gari ya nyeusi ameshikilia.

Hii ni pesa yenye inatumika nchini hii ,nchi yetu ya kenya , ni elfu moja nyingi imekusanywa mahali moja , inatumika kwa matumizi ya mtu .

Hizi ni magari ya aina tofauti tofauti zingine ni white nyingine ni nyekundu, za brown imepakiwa hapo. Kuna watu wananunua, kuna wenye wanapita, kuna nyumba kubwa kama ya kasri iko na madirisha.

Hapa ni kwa duka mahali watu wanauza bidhaa tofauti tofauti. Kuna taya, milango zimefunguliwa. Kuna kreti za soda, kuna maji ile ndogo imepangwa. Kuna peremende, sukari, kuna mtu anauza.

Kuna fridge iko na michoro imewekwa maziwa na iko na mwandiko, kuna ingine hapo karibu kwa salad ATM kuna mwanamke amesimamahapo kando, karibu yake kuna Pampers , kuna sukari.

Hapa ni barabara, karibu yake kuna duka imefunguliwa milango, kuna meza, kuna kiti ya kukalia, kuna chupa ya maji, jerrican , kuna mtu anauza mwingine ananunua amevaa nguo ya blue , kuna sukari.

Gari inasimama mlango imefunguliwa. Nambari yake ni KDR 963V . Imeekwa mahali kuna nyumba juu kuna giza.

kuna meza , meza kubwa imeekwa samaki nyingi kuna sahani kuna watu wanunua samaki wengine wanauza hapo chini kuna kiti kuna watu wamesimama hapo juu

Hapa ni kwa uwanja. Kuna magari mingi ya aina tofauti, ya rangi tofauti imepangwa imepakiwa. Nyuma kuna ukuta. Kuna miti zinamea. Kwa barabara kuna watu wanapita.

Kuna magari imepangwa mahali, kuna lami, kuna milima ingine hapa karibu, kuna watu wamepanda huko juu wanaume na wanawake, wanaangalia wakishangilia.

Hapa ni kwa uwanja mahali nyasi inamea. Kuna magari imepakiwa ya aina tofauti, kuna matatu, kuna lori, kuna taxi, kuna miti zinamea hapo nyuma, kuna nyumba.

Hizi ni ndizi zimepangwa kikundi kama tano. Kuna mtu amemesimama hapo kando, kuna meza, kuna nguo, kuna ngunia, kuna viti.

Hapa ni soko ya mboga, kuna karoti, kuna ndania, viazi, kuna ndoo imeekwa imepangwa, zingine ni kubwa zingine ni ndogo. Kuna watu wananunua.

Hapa ni kwa barabara kando yake kuna duka imeandikwa Mpesa imefunguliwa ikona milango ikona dirisha kwenye duka kuna mtu amesimama kuna meza kuna chair .